Baadhi ya watu wamevalia nguo zinazoashiria utambulisho wa kitaifa, kama vile bendera ya Kenya, na kuna mtu moja aliyesimama mbele, anaonekana akihutubia au kuongoza umati akionyesha shughuli za ushiriki na shamra shamra.

Kuna rundo kubwa la mchanga na udogo, uliochimbwa kando ya mtaro, kuashiria kuwa kuna shughuli za uchimbaji zimefanyika.

Wanawake wanne watatu wamevalia jezi iliyoandikwa tuzo, na mwingine amevalia shati la kijani kibichi, nyuma yao inaonekana ni barabara.

Shughuli zinazohusiana na Huduma Center nchini Kenya ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi hasa inaonekana kuwa mmoja wa maafisa anaonyesha jinsi inavyotumika na kutoa huduma au iliyoboreshwa.

Mashabiki wengi waliojawa na furaha wakiwa wamevaa jersey na kushangilia moja wao ameshikilia pango kubwa lenye maandishi wakaola ambayo inaweza kuwa kauli mbili au jina la kiongozi au mchezaji anayeusiswa na timu.

Watu kadhaa wamekaa kwa viti wakisubiri zamu yao kuhudumiwa hii ina ishara utaratibu wa kupanga foleni au mfumo wa namba kabla ya kupokea huduma. Baadhi ya watu wako kwenye counter wakihudumiwa na maafisa. Hapo ndipo raia wanapowazilisha maombi yao, kupokea nyaraka au kupata usaidizi kuhusu huduma mbalimbali za serikali.

Nembo iliyo chini yenye maandishi "Mama Nai Jenga Nai" inaashiria kampeni au harakati inayolenga kuwajumuisha akina mama katika ujenzi na maendeleo ya Nairobi, au inaweza kumaanisha wito kwa akina mama kujenga taifa.

Watu wamekaa kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cha kijani wakiwa wamevaa barakoa wakitoa au kupokea huduma. Inaonekana kama kuna wafanyikazi wa huduma Center wanaowahudumia wananchi.

Watu wanaonekana wamekusanyika katika eneo ambalo linaweza kua kituo cha usajili wa huduma number au kotoa huduma nyinginezo zinazo husiana na serikali. Kuna meza na vifaa vinavyotumika kwa ajili ya usajili au kutoa huduma .

Sehemu hii inaonyesha picha ya screen ya mchezo wa kucheza labda soka au raga unaoendelea uwanjani . Wachezaji wawili wanaonekana wakiwa wamevaa jezi za timu tofauti tofauti huku mmoja anakaa akishangilia.

Watu wakiwa maandamano huku wakiwa wamebeba vibango vikubwa vikubwa vinavyo ashiria maoni yao wakiwa barabarani.

Shughuli ya kujaza fomu ya maombi ya huduma mpya ya mtandaoni au maunganisho mpya kwenye kompyuta. Hii inafanyika kupitia tovu inayoonekana kwenye kivinjari cha wavuti. Fomu hii inasema sehemu za kuingiza taarifa za uombaji kama vile jina la muombaji.

wafanyi kazi wanaonekana wakiwa katika vituo vya kazi wakitumia computer na vifaa vingine vya ofisi wakitoa huduma za serekali kama vile usajili wa uduma number , usajili wa kra na uduma zinginezo zinazopatikana katika vituo vya uduma

Picha inaonyesha mtu amevaa kofia au kitu kinachofanana na barakoa au bendi ya uso. Vyote vikiwa na nembo ya KANU, jogoo na maandishi Kura kwa Moi.

Umati wa watu, uwezekano mkubwa mashabiki wakishangilia na kusherehekea kwa shauku. Wanaonekana wa kuwa wamebeba bango lenye muundo wa bendera ya kenya kuashiria utaifa au kuunga mkono timu ya kitaifa.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wanatoa huduma mbalimbali za serikali kwa umma kama inavyoonekana kutoka kwa kaunta ya huduma na mabango yanaonyesha Uwezo Fund Service.

Shuguli zinazo endelea katika kituo cha huduma nchini Kenya, watu kadhaa wanaonekana wakisimama kwenye counter wakisubiri zamu yao wakionyesha kua wanatafuta kupokea huduma mbalimbali za serikali.

Hii ni risiti ya malipo iliyolipwa labda kwa huduma au bidhaa fulani. Inaonekana kuwa na nakala ya mteja na ina tarehe inamaelezo kama vile nambari ya huduma na maelezo ya huduma ingawa maelezo kamili hayaonekani wazi.

Kuna kundi la wachezaji wa soka waliovaa jezi ya njano na jeusi wakiwa wamekusanyika uwanjani hii inaweza kuashiria mkutano wa timu kabla ya mchezo wakati wa mapumziko au baada ya tukio muhimu kama vile kufunga bao au kupanga mikakati. Nambari ya jezi kama ishirini na tatu ,ishirini, na kumi na nane zinaonekana wazi.

Shughuli zinazoonekana ni mteja akipokea huuma kutoka kwa mtu wa huduma kwenye kaunta, uwezekano mkubwa katika kituo cha uduma za umma, kama vile huduma centre nchini Kenya.

Mwanaume na mwanamke waliombele wameshikilia hati au kitabu chenye jadala la buluu ikionyesha uwezekano wa kukabidhiana au uzinduzi wa ripoti sheria au uchapisho fulani muhimu kwa mahakama ya rufaa.

Utumizi zinazohusiana na utoaji wa huduma za serikali, uwezekano mkubwa katika kitupo cha huduma kenya au kampuni ya uhamasishaji wa huduma za umma.

Kundi la watu wengi wao wakiwa vijana wakiume, wakishangilia na kuinua ngumi zao hewani hii inaashiria shughuli ya sherehe msimko au kuunga mkono jambo fulani.

Kundi la watu, wanaonekana kuwa mashabiki wakimzunguka mtu aliyevaa sare ambayo anaweza kuwa kiongozi au afisa, bango linaloshikwa na mtu huyu linasema we now need ManCity .

Watu wanaoshangilia, inaonekana kuwa ni wa timu moja waliovalia jezi zinazoonekana wazi nambari thelathini na tano, ishirini na mbili na wengine. Wanaonekana kuwa wakishangilia.